Kioski ya kijani, yenye maandishi M-pesa kwa rangi nyeupe na kijani. Inaonekana ikiwa imesimama nje, katika eneo lisilo na lami, lenye mawe. Upande wa kushoto kuna mtu anayeonekana kwa sehemu. Kioski kina wavu wa chuma juu na vitu mbalimbali ndani yake.

Tangazo linaonyesha mtu mmoja aishika boksi juu ya kichwa cha mwingine, huku mtoto akitabasamu mbele. Pembeni kuna maandishi yanayohusiana na bima ya afya na picha ya karatasi ya sera ya bima imekuwazwa.

Gari limesimama kando ya barabara ya udongo yenye vumbi ,likizungukwa na miti ya kijani na majengo ya kawaida ya mbali ,mandhari inaonekana kuwa ya enoeo la nje tulivu na lisilo na shughuli nyingi.

Duka linauza maziwa kupitia dirisha la kuhudumia wateja. Mtu mmoja amesimama dirishani akizungumza na aliye ndani. Pembeni kuna bidhaa zilizopangwa kwenye rafu na kiti cha bluu upande wa kushoto. Bango juu ya jengo, lina picha ya ng'ombe na alama ya mlima na jua ikionyesha kuwa ni sehemu ya mazao ya mifugo. Mazingira yanaonyesha kuwa, ni eneo la biashara ya maziwa katika jamii.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya, ina maandishi banki kuu ya Central Bank of Kenya na legal tender for 1000 shillings , shilingi elfu moja. Kwenye kona ya juu kulia kuna nambari ya mfuatano, A000000. Sehemu ya kushoto inaonyesha mwaka 2019. Picha ya sanamu na jengo zinaonekana katikati ya noti.

Noti kadhaa za shilingi elfu moja za Kenya zimetandazwa juu ya uso wa mbao zikiwa katika mpangilio wa kuonyesha uso wa mbele wa kila noti. Kila moja ina maandishi, Kenya na elfu moja yaliyoandikwa kwa wazi pamoja na picha ya jengo la kihistoria inayopatikana katika muundo wa noti hizo. Rangi ya kahawia na kijivu inaonekana kwenye sehemu mbalimbali za noti.

Jokofu lenye mlango wa kioo limejaa vinywaji na bidhaa mbalimbali. Pembeni kuna makreti yaliyopangwa juu kwa juu, ndani yake kuna viazi vinavyoonekana kupitia mipasuo ya makreti. Alama za M-pesa zipo upande wa kushoto na kulia wa jokofu. Mazingira yanalingana na duka au banda la soko.

Mikungu ya ndizi za kijani na za manjano zimening'inizwa juu ya banda la sokoni, zikichukua nafasi kubwa ya mandhari. Rundwa la nyanya lipo chini ya ndizi hizo, likiongeza utofauti wa rangi na aina za matunda sokoni. Mpangilio huo unaonyesha utouzi wa bidhaa, safi, kwa wateja.

Magari matatu yameegesha ndani ya jengo la kisasa, gari la kwanza ni la rangi ya kifedha na lina nambari ya motars gari la pili, ni la bluu na la tatu ni kijani lenye mapambo ya machungwa. Yote yamepangwa kwa mstari mmoja, yakiwonekana kutoka nyuma. Muundo wa jengo unaonyesha dirisha kubwa na nafasi ya kutosha.

Ghorofa kubwa, iko na duka chini lenye milango miwili ya rangi ya samawati iko na bango lenye maandishi Mount Kenya Milk Depot .Inauza bidhaa mbalimbali.

Watu wawili wamekaa mezani ndani ya nyumba wakitazama kwa utulivu. Meza ina bakuli za nafaka na glasi ya juisi ya machungwa. Juu ya picha kuna maandishi project your family with CIC family medisure .

Gari ya rangi ya bluu imempandishwa juu ya trela tambarare ambayo imefungwa Kwa gari jeupe la mzigo. Mandhari ni ya nje pengine barabarani au sehemu yameegeshwa na kuna mimea ya kijani kwenye mandhari nyuma. Gari limefungwa salama kwenye trela kama sehemu ya mipango ya usafirishaji

Skrini ya simu inaonyesha menyu, ya huduma za kifedha. Chaguzi zilizorodheshwa ni: Send Money, Withdraw Cash, Buy Anytime, ya Mshwari, Lipa na M-Pesa, na My Account . Maandishi ya Kiswahili yanaonekana juu ya skrini, kama maelekezo kuhusu namna ya kuelezea picha, bila kurudia au kusitisha.

Gari aina ya Sedan ya rangi ya fedha limeegeshwa kwenye nyasi likiwa na magari mengine na miti kwa nyuma chini ya angaa safi, Muonekano wa gari ni mzuri hali ya eneo ni tulivu na mazingira yanaashiria mandhari ya kijijini au kitongoji kilicho na utulivu wa asili.

Tangazo la Britam linaonyesha kifurushi cha Malkia by britam kinachogharimu shilingi mia sita na ishiririni .Kifurushi hiki kinajumuisha last expense cover Kwa ajili ya kusaidia kifedhakatika gharama za mazishi .Maandishi your wellness is our priority ,yanaonekana juu yakisisitiza umuhimu wa ustawi wa mteja.

Msichana amesimama kando ya sanduku za soda kwenye duka lenye milango miwili, mmoja wa rangi ya samawati na mwingine wa rangi ya kijani kibichi.

Muuza bidhaa amevaa kofia, akipanga matunda na mboga mbalimbali kwenye banda la soko. Kuna ndizi, chungwa, limau, parachichi, na nyanya zilizopangwa kwenye vikapu na makacha. Zikitoa mandhari yenye rangi nyingi na mvuto wa sokoni. Mazingira yanaonyesha shughuli ya soko iliyo hai.